Daktari, mwenye amevaa tu nguo zake za kawaida. Ana shughulikia mtoto mdogo, akimdunga sindano. Na ameshikwa mikono zake miwili na mamake, mwenye ni muislamu, anashangaa kwamba anasikia uchungu.

Kuna dawa mingi huku mezani. Zina jina tofauti. Kuna yenye inaitwa deja na ikona chupa ndogo zaidi. Ingine inaitwa leoki. Kuna ikiti.

Msichana huyu anawaonyesha wanafunzi shuleni, jinsi watakavyotumia kitambaa hicho cha pedi, ili kuzuia damu isiwaendee kwa nguo na wasiogope kukuja shuleni.

Daktari huyo msichana anatibu mgonjwa mwenye ni mtoto na amelazwa kwenye kitanda ndogo. Amefurahia kazi yake na anatabasamu. Yeye ni mrembo na amevaa vazi rasmi.

Watu hawa wako hospitalini. Kuna madaktari wawili wenye wamevaa nguo zao za kazi. Hapo kando kuna mmama na mbaba wenye wanaangalia wakielezwa kile ambacho kinaendelea. Kuna ndoo ya maji.

Daktari huyu ameeka kile ambacho anatumia kupima vyenye mtu anapumua shingoni. Amevaa barakoa nyeupe mdomoni na anaguza mtoto mwenye amelala kwa kitanda.

Kuna daktari mmoja hapa mwenye ni mmama na ameiva vazi nyeupe. Anafanyisha mgonjwa wake zohezi ya mkono. Hapo kando, kuna gari ndogo yenye anatumia kutembea, na dirisha imefunguliwa.

Daktari huyu amechukua sindano akitoa nayo dawa kwenye chupa ndogo ya kupima ndio atumie kutibu mgonjwa. Ameweka miwani machoni na barakoa. Kando yake kuna watu wengine wenye wamepanga foleni.

Daktari, huyo mmoja mmama anatazama meno za huyu jamaa ambayo amelala kwenye kitanda akiangalia juu. Anatumia kifaa kupanua na amevaa miwani machoni na kufunika kichwa vyenye inatakikana hospitalini.

Daktari huyo ni mmama na si mweusi ni mweupe. Amevaa vazi nyeupe na anadunga mgonjwa mwenye amekuja kujisaidia hospitalini sindano.

Msichana amevaa viatu zenye zinamfanya akue juu na ameeka barakoa mdomoni na kushikilia na masikio. Amesonga nywele akimdunga mgonjwa wake sindano mwenye ameketi na amevaa viatu nyeusi.

Madaktari hawa wawili wanasaidiana hospitalini, ili waweze kumtibu mama huyu vizuri. Amelala na kufungua meno. Wanatumia tochi na vifaa vyao vya kazi na nyuma kuna meza yenye iko na vitu vya ofisi.

Madaktari hawa wamebeba kitabu mikononi wanagoma kwa sababu hawajaweza kulipwa pesa yao waliofanya kazi kwa miaka na siku mingi. Wote wamevaa vazi rasmi na inafanana.

Mama huyu ananawa mkono zake na amepaka makucha yenye rangi nyekundu. Kuna mtoto mdogo mwenye anamngoja amalize. Ameweka barakoa mdomoni. Nyuma yake kuna kibanda ambaye anauza.

Mgonjwa huyu ako na shida ya meno na amekuja kwenye hospitali ili aweze kuangaliliwa. Amevalishwa kitu kwa macho na kuambiwa afungue. Daktari huyo anatumia mashine hiyo kutazama kile ambacho ni mbaya.

Daktari huyu mwenye ni mweupe na ni mnono anaongea na mgonjwa wake kwa kutumia kalamu yenye ni rangi ya samawati. Wote wanatabasamu wako na furaha.

Watoto hao watatu ni wasichana, na wamecheza na matope kwenye mkono yao. Wanatuonyesha, meno zao ziko nje. Nyuma kuna miti ambazo zimemea refu.

Daktari huyu mbaba mwenye amefunga barakoa hadi kwa kichwa yake yenye amenyoa kipara anaangalia maskio ya huyo msichana mwenye ni mgonjwa na hajasonga nywele. Nyuma yao kuna wenye wameketi.

Msichana huyu anatoa dawa yenye inaitwa motrin na kuweka kwenye mkono yake moja, Anataka kuimeza ili asiweze kuumwa na ugonjwa yake iishe. Amevaa dera .

Kuna mganga ambaye ameeka nambari yake hapa, yenye mtu anaweza mpata ama kumpigia ndio amsaidie kufanya kazi tofauti .Kama, kufanya mtu akupende, na pia ako na dawa apo chini.

Hapa ni hospitalini na hii choo wameeka ili watu watumie. Kuna mbaba mwenye amevaa kofia nyeupe anaingia kujisaidia. Hapo kando kuna mwavuli nyekundu.

Daktari huyu mwenye anaweka dawa kwenye sindano amezeeka sana. Anaona tu na miwani. Amevaa vazi lake la kazi yenye ni nyeupe. Nyuma yake kuna watu ambao wamepanga foleni.

Hawa ni wafanyikazi wa afya. Kila mtu amevaa vazi yenye inafanana nyeupe yenye inafunika kichwa hadi kwenye miguu. Kuna gari nyekundu yenye iko hapo.

Watu hawa wanafunzwa jinsi ya kufuata masharti. Wako kwa makini na wamesimama kwenye foleni. Wengine watatu wako mbele yao na mmoja ndio anapea watu funzo.

Daktari huyu mmama anashughulikia mtoto ambaye ni mgonjwa mwenye ako hospitalini na amelazwa kwenye kitanda yenye imetengenezwa. Hapo nyuma kuna besheni yenye rangi nyekundu.

Daktari huyu na mgonjwa wake wako hospitalini. Anamfunza jinsi atakavyo fanya zoezi ili apone haraka. Hapo kando kuna kiti ambayo inasukumwa na inatumiwa na walemavu. Wametandika kitu chini.

Mgonjwa huyu amewekwa kwenye kiti na kuambiwa abebe uso juu. Juu anatibiwa meno, hapo kando kuna vifaa na kiti yenye wameeka karatasi.

Daktari huyu mbaba ameinama akimwekea mtoto mdogo dawa mdomoni. Mkono mmoja anatumia kupanua. Mama yake anamwangalia na kumbeba mkononi.

Hawa ni madaktari wawili, wamesimama kando ya gari wakizungumza. Mmoja amevaa sketi na mwingine amevaa long'i . Nyuma yao kuna gari yenye inabeba abiria.

Mvua imenyesha kwenye hili soko na watu wanashindwa kupita kwa sababu maji imejaa barabarani, wengine wanatembea kando ya barabara na kuna kijana mmoja mwenye anakula kitu akitembea akikanyanga.

Mtu huyo anatembea na amevaa nguo za kazi za watu wa afya. Amebeba mashini yenye mifungo kwa mbele yake. Hapo kando kuna moshi yenye inatoka na miti.

Wakulima hawa ni wasita kwa jumla, wengine wanaenda na mmoja anarudi. Wanamwaga dawa kwenye hili shamba la miwa na kwa umbali kuna yenye imemea refu.

Mama mmoja mwenye amevaa nguo ya juu yenye ni nyeupe, amekuja kuchota maji kwenye mfereji ambayo imetengenezwa karibu na msitu. Hapo nyuma kuna mahindi ambayo imemea pamoja na nyasi.

Kuna dawa ambazo zimeekwa kwenye chupa ndogo ndogo na ingine kwenye karatasi. Daktari huyu anapima kile kiwango ambacho anataka kwa kutumia sindano. Anataka kutibu mgonjwa hospitalini.

Mama huyo anacheka akichota maji kwenye mtungi. Yenye ameweka kwa bisheni mbili zenye zimeunganishwa. Hapo kando kuna mti ya papai na nyuma yake nguo za kuandikwa.

Daktari, huyo amebeba. Mtoto wake kwenye mkono na amelala. Yeye ni mweupe. Nyuma yake kuna mbao ambayo imewekwa na ameweka vitambaa kwenye viti.

Anasomea mgonjwa mwenye ameketi kwenye kiti, jina lake, na vitu kumhusu. Kwenye meza kuna kitabu ambacho wanaeka vitu vya maana na kitu ya kunawa pia iko.

Daktari hawa wawili ni wasichana, mmoja anadunga sindano na ameinama. Mwenye anahudumiwa amefunga macho na anaogopa. Anasikia uchungu.

Daktari huyo anatabasamu pamoja na mgonjwa wake, mwenye amebeba mkono juu kuonyesha kwamba ako na furaha moyoni. Kando yao kuna kompyuta ndogo yenye imewekwa juu ya meza.

Daktari huyo anamfunika mtoto mdogo, mwenye nywele zake ni refu na leso ambayo ni nyeupe. Kando yake kuna vifaa vya kazi na kwenye ukuta kuna televisheni.

Nyanya huyu anasikia maumivu akidungwa sindano na daktari. Amefunika macho na mkono yenye ameweka mapambo ya watu wa maasai. Nyuma yake kuna vifaa vya hospitalini.

Daktari huyo amebeba dawa mbili kwenye mikono zenye ziko kwa chupa ndogondogo. Anatoa kutumia sindano kile kipimo ambacho anahitaji kutibu mgongwa. Mikono yake ni nyeusi na ameweka kitu katikati.

Watu hawa wa afya wamekuja kupima huyu mzee kwenye nyumba yake. Ameketi nje kwenye kiti na amevaa vazi la waislamu. Kwenye kiti ya nyuma kuna mkoba ya nyeusi imeweka.

Mtu huyu anaosha mkono wake kwa kutumia sabuni, ameweka maji na inatoa povu, pia madoa sugu inatoka, badala ya hapo anaweza kula.

Hizi ni dawa ambazo zimewekwa kwenye hizi chupa ndogondogo. Zinatengenezwa na mganga na wanatumia miti tofauti tofauti ili wapate kile ambacho wanataka.

Dawa hizi zimewekwa kwenye chupa tofauti. Hapo katikati kuna yenye ni rangi nyekundu. Wanazitumia na wagonjwa kutibu magonjwa tofauti.

Kuna dawa ya aina tatu hapa. Zote ziko na jina zao tofauti. Zimewekwa kwenye mikebe na tatu imefunikwa. Kwenye kifuniko wameweka nne na tatu hapo.

Hapa ni hospitalini na wagonjwa wanakuja kutibiwa moja anashughulikiwa akimwangalia mhudumu, nyuma yao kuna shughuli mingi zinaendelea

Daktari mmoja pekee yake ndo ako kwenye hili nyumba. Amevaa vazi lake la kazi, kufunika mkono na barakoa ameweka mdomoni, yeye ni kipara. Anatibu mgonjwa mwenye ameketi chini akiangalia juu.

Daktari huyu mwenye ni mama, amebeba sindano kwenye mkono wake wa kulia na dawa kwa kushoto, anaiangalia sana, amevaa kofia nyeupe. Nyuma yake kuna mama mwenye amebeba mtoto.

Daktari huyo anataka kumuekea mtoto mdogo dawa mdomoni. Amevaa vazi nyeupe yenye alama nyeusi mkononi. Kando yao kuna kabati yenye wanaweka vitu vya hospitali.

Madaktari hawa watano, wamevaa nguo yenye ni nyeupe na imewafunika kutoka kichwa, hadi kwa miguu. Pia, wako na viatu nyeusi. Hapo chini, kuna dawa yenye wanaeka.

Kuna watu wanne hapa. Wote ni wababa. Moja ashatembea na ako mbele kabisa mwingine akimfuata nyuma. Kuna wengine wenye wanaenda upande huu na wamebeba viatu mkononi.

Daktari huyo anatibu huyo mbaba akimdunga sindano kwa kuinua nguo yake nyeupe kwenye soku yenye si kwa nyumba. Nyuma yao kuna nyumba ambayo imejengwa refu.

Kuna dawa yenye inafanana hapa, na zote zimewekwa kwenye chupa inafanana ambayo ni glesi na imefunikwa. Moja daktari huyo mbeba mkononi, na zingine tatu ziko kwenye meza.

Mbaba huyu amesimama mbele ya choo na bafu yenye imetengenezwa mlango na mabati ili aweze kupigwa picha. Kando kuna mimea kama papai na nyasi. Ako na shida ya mguu.

Kijana huyu anafanya kazi ya kuuza maziwa. Amefunika kwenye mdomo yake, barakoa yenye ameshikilia na masikio. Anaimwaga yenye ako nayo, na amevaa kofia nyeupe.

Daktari huyu wa kienyeji anatumia hizi vitu zake kutibu watu na kuweka madawa. Ameweka moshi yenye inatoka kwenye chungu yenye imefunguliwa.

Mama huyo ambaye ni mjamzito, amefunikwa na leso na kufunuliwa tumbo yenye ishakuwa kubwa. Anashikiliwa na mama huyo ili amsaidie, anaskia uchungu na amechoka sana.

Mtu huyu ananawa mikono amevaa vazi lake la kazi baada ya kuichafua ama kutoka kujisaidia. Ameweka ndoo hapo ya plastiki yenye ni nyeupe na wametengeneza vitu vya chuma na kupakwa rangi.

Daktari hawa wawili wanatibu mgonjwa mmoja. Mmoja anamuliza na mwingine anaangalia kwa kutumia vifaa vya hospitali. Wamevaa barakoa kufunika mdomo na pua, na wamevaa nguo tofauti yenye haifanani.

Daktari huyu ako hospitalini na anafanya uchunguzi kwa kutumia hizo vitu akonazo kwa meza. Ako makini sana na ameketi.

Daktari huyo, mwenye ni mama amekomaa, anamuelezea mgonjwa wake jinsi atakavyotumia dawa hiyo, yenye imewekwa kwenye paketi, na ingine kwa chupa nyeupe.

Wanachota maji kwenye hili nyumba imejengwa kama choo. Kuna vibuyu. Mmoja mwenye ni mama ameinama akichota wengine wakimngojea. Nyuma kuna mti.

Wasichana wawili hapa, mmoja ni daktari mwenye ako na sindano mkononi na anamdunga mtoto mdogo kwenye mkono. Hapo kando yao wamechora vitu kwa ukuta na hata mtoto mwenye ameinama.

Wasichana hawa watano wametoka kuchota maji, hawa ni wamasai, ni weusi sana. Wameeka mapambo kwenye shingo na hata mikono. Kuna mwenye hajabeba.

Hapa ni kwa mganga na anatibu watu wenye shida tofauti, kuna zenye ameeka kwa chupa na amezifunika na hata karatasi pia iko yenye anawapimia.

Wasichana wawili hapa, wote wanacheka na meno yao yenye ni nyeupe iko nje. Mgonjwa amekaa mbele ya daktari na ametibiwa, kwenye meza kuna kompyuta ndogo.

Daktari huyu, anatoa dawa kwa kutumia sindano kwa kipimo ile ambacho anataka. Anaifinyilia na wameiandika jinsi watakavyoitumia kwenye chupa hilo.

Mama huyo amebeba mtoto wake mwenye ndio amemzaa, amemfunika na nguo yenye ni nyeupe na kuwacha uso wake. Nyuma yake kuna neti yenye ni rangi nyeupe. Kuna pia meza hapo kando.

Wasichana hawa pamoja na vijana wamebeba karatasi, ambayo inafunza watoto wasiweze kuaibika kwasababu ya kwenda kwenye hedhi. Kuna vitu ambazo zimewekwa kwa karatasi yenye inawasaidia kufanya hivyo.

Mtoto huyu ni mgonjwa, na amefungiwa vitu kwenye mikono na miguu. Anaonekana vibaya sana mwenye ako kando yake, pia ziko kwa miguu na ni kidogo.

Wamama hawa wawili, wanaambia watu wa kutumia maikrofoni siku ambayo wanatakikana kwenda kwenye hospitali. Amevaa barakoa mdomoni na kubeba spika mkononi. Mwenye ako kando yake ameweka leso kwenye bega.

Kuna wababa wa nini hapa. Wengine wawili wanatembea wakienda ile upande mwingine na wengine wanakuja huku. Mji imejaa, mvua umenyesha kweli kweli. Wamebeba viatu, kwenye mkono ndio isipelekwe.

Daktari huyo mwenye amevaa vazi lake la kazi yenye ni rangi samawati anamdunga mtoto mdogo sindano kwenye mguu ameishika na mkono ingine. Mama yake anamwangalia anapovaa barakoa.

Hizi zenye ziko kwa karatasi na zimepakwa rangi ni vifaa ambazo wasichana wadogo, kwa mfano wa umri tisa wanatumia wakati wa hedhi ili wasijichafue.

Mama huyu mwenye amevaa rinda refu na kufunga leso kwenye kiuno na kichwa wanangoja laini ili wachote maji. Kuna kiangazi na hakuna mvua hata kidogo.

Anamfunika mtoto wake mchanga mwenye ni mweupe bado na anamwekea manguo ndio asiwezee kujisaidia hapo. Nyuma yake kuna mashini.

Daktari huyo kijana ameinama akimwagia mtoto huyo mdogo dawa mwenye amevaa kofia nyekundu na amefunikwa na kitambaa nyeupe. Mamake anamwangalia sana na ameweka nywele yake vizuri.

Watu hawa wanahamisha vitu zao kutoka upande mwingine. Kumenyesha zaidi na amezibeba kwa kichwa yake. Ako na fimbo hapo kando na amevaa nguo yenye ni nyekundu.

Daktari huyo anatoa dawa kutumia sindano, akiangalia akiibeba kwenye hewa. Nyuma yake kuna mwingine mwenzake mwenye ameketi, akiangalia upande huo mwingine.

Daktari, huyo ni msichana mdogo bado, na ni mweupe. Amevaa vazi lake la kazi, na anaangalia ugonjwa wake mwenye amemuweka akiangalia juu akimtibu. Pia, kuna vitu ambavo anazitumia hapo karibu.

Daktari anatibu mtoto mdogo kwa kumdunga sindano mkononi. Ameinama na amechana nywele yake ikiangalia nyuma. Amefunga nguo yenye inaenda nyuma yenye ni rangi tofauti na mama wa huyo mgonjwa.

Daktari huyu kijana, anamwangalia mgonjwa wake huku akiwa kwenye mashine. Macho yake iko na shida. Wameketi wote chini na kando yao, kuna vifaa tofauti za kufanya kazi.

Daktari huyo mwenye amebeba dawa ya mbolea na mimea kwenye mgongo wake anazimwagia. Kwa kutumia mashine hiyo, amevaa vazi nyeupe kutoka juu hadi chini.

Huyo mwenye ni mmama ameketi kwenye kiti yenye iko na rangi samawati na amefunika mgongo wake na leso. Amefunika macho na anadungwa sindano na daktari mwenye amesimama hapo.

Huyu msichana ni mwislamu na amevaa vazi nyeusi kufunika kichwa, hadi kwa miguu. Ako kwenye imekauka na hakuna mvua hata kidogo. Mchanga ndio inaonekana. Miti pia ziko hatarini.

Daktari huyu anaangalia shida yenye iko kwa meno ya mgonjwa mwenye ameangalia juu. Nyuma yake kuna meza ameeka vifaa vya hospitali. Pia kuna mlango yenye watu wanapita.

Chupa hili la dawa lina rangi manjano na ndani kuna zenye ni nyeupe. Wameandika jina yake hapo na inasaidia kwa damu.

Madaktari hawa wawili wasichana wanahudumia mtoto mdogo mwenye amelalishwa kwenye kitanda. Wameongezea dawa na wote wamevaa nguo rasmi ya kazi na kufunika kichwa.

Dawa hili linaitwa zephanaya life na ni ya kienyeji inatumika kuosha mwili ya mtu. Ipo kwenye chupa nyeupe yenye ni ndogo pamechorwa mwili ya mtu hapo.

Chupa hili la dawa limetengenezwa na glesi. Wameandika jinsi wanaitumia kwenye kando yake na wameifunika na kifuniko yenye rangi ya samawati. Inatumika na sindano ili mtu atoe dawa.

Mganga huyu anauza dawa za kienyeji yenye kila aina. Amezisiaga na kuziweka kwenye chupa hizo yenye ina vifuniko.

Daktari huyu anamulika mdomo wa mgonjwa wake kwa kutumia kifaa cha maana. Akona pua na amefunika mdomo. Akona glovu mkononi na amevaa vazi lake la kazi.

Kuna dawa mbili hapa zinaitwa MMR. Moja ikona kifuniko yenye rangi ya samawati na ingine ya chuma nyeupe. Wameandika jinsi wanazitumia hapo.

Madaktari wako hapa mmoja ni mmama na amevaa miwani na kusonga nywele anapita. Mwingine mwenye anafanya kazi hapa na amevaa nguo yenye inafanana na mtu ako nyuma yake ameshika kitanda.

Kuna watu wawili hapa, mmoja ni mzungu na ni mrefu mwingine ni msichana wanapiga picha wote wakitabasamu. Nyuma yao kuna gari ndogo yenye ni nyeupe na nyumba ambazo zimejengwa na mabati.

Watu hawa wananawa mkono zao ili wasikutwe na magonjwa kama cholera. Wa tatu amevaa barakoa na mtoto huyo amesimama kwenye foleni. Hapo kando yao kuna msitu.

Hawa ni madaktari na wako hosiptalini. Wame weka taa ili waweze kuona kile ambacho wanafanya. Watatu, wanashughulikia mgonjwa mmoja mwenye amelazwa kwenye kitanda. Nyuma, kuna mama mwenye anawaangalia.

Kwenye hili duka la dawa, wanauza tofauti. Kuna zenye zimekwa kwa ndoo, kubwa na hata ndogo. Zingine zimepangwa kwenye kabati yenye imepakwa nyeupe, na ziko kwenye chupa yenye imefunikwa.

Dawa hili linaitwa stamarin na wameandika kwenye karatasi yake yenye ni refu na imewekwa kwenye meza nyeupe jinsi watakavyoitumia. Pia kuna sindano hapo na dawa ingine.

Nyumba kubwa imeporomoka na chini. Watu wamekuja kuangalia kile ambacho kimesababisha ajali hii. Wale ambapo wanatengeza na wamekuja na kuvaa vazi lao kuona kile ambacho ni mbaya.

Daktari huyo anaonyesha mgonjwa wake ambaye ni mama na amebeba leso kwenye bega, jinsi atakavyo tumia dawa, yenye iko kwa meza, na kuna karatasi pia hapo.

Wafanyikazi hawa wa afya wamevaa nguo kutoka juu hadi chini yenye inafanana na wamejifunika gubigubi kwa sababu hawataki hewa mbaya iwaingilie. Wako na kibuyu nyekundu.

Hapa ni kituo cha afya, kuna daktari mwenye amekaa chini na ameweka vitabu zake kwa meza akiangalia na amebeba kalamu mikononi. Ameweka baraka kwenye pua anaongelesha mwingine mwenye ni mgonjwa.

Kuna dawa ambayo imewekwa mezani kwenye chupa ndogo mno. Wameandika jinsi ya kuitumia hapo na iko na kifuniko yenye rangi ya samawati. Kwenye meza kuna vitu ambazo zimeandikwa kwenye kitabu.

Daktari kijana anamwekea mtoto mdogo mwenye amevalishwa kofia na kubebwa kwenye kitambaa nyeupe dawa mdomoni. Mamake amevaa long'i na koti nyeusi kushikilia nywele na juu. Nyuma yao kuna mama mwenye anarekodi.

Daktari huyo anamdunga sindano mtoto mdogo kwenye miguu. Amevaa saa mkononi na barakoa mdomoni. Mamake anamwangalia akifanyiwa hivyo. Hapo nyuma kuna watu wenye wanangoja kuhudumiwa.

Daktari huyo anaingiza dawa kwa mapua ya ng'ombe yenye imefungiwa kwenye hilo jengo. Mwingine anashika kichwa yake na kamba.

Shosho huyo anashika tumbo ya mama mwenye ni mjamzito na amelala na kufungwa leso akiangalia juu. Wengine wenye wameketi watatu wanamuangalia na mmoja ako na mkoba nyeusi.

Dawa ziko mingi mezani zenye ni nyekundu. Ziefunikwa na pia kuna chupa ya maji na kitabu yenye iko kwa kiti ya kukalia. Hapo chini kuna vitabu pia.

Kuna dawa yenye imeekwa kwenye chupa ya gilesi na ni ndogo, na ameandika jinsi wanavyoitumia. Hapo. Kifuniko yake pia wameweka rangi ya samawati. Kwenye meza kuna sindano.

Daktari huyu ni kijana na amefunika pua na mdomo wake na barakoa nyeupe na anaangalia kile ambacho anaangalia kwa makini. Kwenye meza kuna dawa na vitu vinavyotumika hospitalini.

Daktari huyu msichana amekuja kwenye nyumba ya mtoto huyu mwenye anaangalia kando. Anaandika kitu kwa kutumia kalamu kwenye kitabu nyeupe, amevaa barakoa mdomoni.

Watoto ni watatu hapa na wote wamevaa vazi ya kuenda shuleni. Wamebeba chupa mkononi na wanachota maji, kwenye tenki yenye ni rangi ya samawati, mwalimu wao anawangojea.

Watu wamebeba mkono hapa wakifunzwa mambo na afya. Kuna wasichana pamoja na vijana. Wengine wameketi kwenye viti na kuna nyumba ya kujisaidia hapo nyuma yao.

Daktari huyo mwenyewe mwili yake imenona anafunika mgonjwa mwenye matandikiwa kitambaa nyeupe. Hapo kando kuna kiti yenye ni nyeusi atakalia na dirisha pia hapo nyuma iko.

Daktari moja ndio anatibu watoto, moja anamshughulikia anapobeba sidano mkononi amenyoa kibara na amevaa vazi la kazi. Nyuma yake kuna wazaidizi.

Mvua imenyesha hapa na maji, inateremka kwenda chini, mengi sana. Mabati zimeanguka chini, na nyumba zingine zimejengwa hapo nyuma zenye ni gorofa.

Dawa hili ni moja na imewekwa mezani wanaiita Soldy, imefunikwa na kifuniko yenye rangi nyeupe na karatasi yenye Iko kando yake ni nyeusi .

Daktari huyo kijana, ameinama kidogo akidunga mama mwingine sindano. Amevaa barakoa kwenye pua na mdomo na ameshikilia na masikio.

Daktari huyo msichana mwenye amenona vizuri na amevaa nguo yake ya kazi na miwani kwenye macho anamwekea mtoto mdogo dawa mdomoni akiangaliwa na mwenye amembeba.

Daktari hawa wawili wanasaidiana kutibu mgonjwa mwenye amelazwa akiangalia juu. Kando yao, kuna mashini na meza ambazo wameweka vifaa vyao vya kazi.

Daktari huyo anatabasamu na amevaa mapambo yenye imechorwa picha ya nchi ya Kenya na ina rangi nyeupe, nyekundu na hata nyeusi. Anaangalia mtoto mwenye ako mkononi mwake.

Mtoto huyo anawekewa dawa mdomoni. Bado ni mchanga na hawezi kutembea. Mamake anamwangalia na amevaa kofia yenye ni nyekundu na iko na mchoro nyeusi. Daktari huyo amevaa miwani machoni.

Sawa hizi ziko kwenye karatasi tatu na haziwezi funguliwa. Zimewekwa mezani wameandika jina yao, masaa ambazo zinafaa kutumika na pia maandishi zingine.

Daktari huyu anaweka alama na kalamu yenye rangi samawati kwenye mkono ya mwisho ya mtoto huyo yenye mtu amemsaidia kushika.

Mama huyo amebeba mtoto wake mwenye ni mchanga na amemfunika na kitambaa yenye rangi mbili. Nyekundu na nyeupe. Amemshika na mikono yake mbili na amevaa vazi lao ya kimila.

Wakubwa hawa wamekuja kuona nyumba ambayo walitengenezea wanakijiji hawa wachotee maji. Kuna wazungu na hata wakenya. Kando yao kuna wenye wanatumia simu ili kurekodi kile ambacho wanaona.

Daktari huyo msichana amemlaza mgonjwa wake mwenye amevaa rinda kwenye kitanda hospitalini. Anamwangalilia meno na amemwambia afungue. Ameeka barakoa kwenye pua na mdomo na amesonga nywele na kuvaa vazi nyeupe.

Daktari huyo anatibu mgonjwa wake mwenye amelala akiangalia juu. Anamulika mdomo yenye amepanua. Amevaa barakoa yenye imefunika pua na mdomo. Hapo kando kuna mashini.

Dawa hili inaitwa Cadbury na inatumika kutibu magonjwa zenye zinashika sehemu za siri. Imewekwa kwenye chupa nyeupe na imeandikwa hapo kwake na kalamu nyeusi.

Daktari huyu ako hospitalini na kwenye ukuta wameandika nambari ya biblia ya Zechariah. Kwenye ukuta kuna televisheni yenye hawajafungua na vifaa vya kazi pia iko kwenye hili nyumba.

Watoto wanaletwa hapa na wazazi wao ili waweze kutibiwa. Wengine washamaliziwa na mamake amebeba mtoto mwingine bado hapo kando. Nyuma yao kuna mama ambaye ameketi karibu na meza.

Mzee huyo mwenye anatembea na kijiti na kuvaa kofia, anasoma maandishi yenye imewekwa na kamba kwenye kitambaa ya daktari. Na anafanya kazi tofauti kama kupea mtu dawa za mapenzi, nguvu za kiume, na zingine zaidi.

Kwenye karatasi hili wamechora watu wanne wenye wenye wanaumwa na kichwa zaidi na mahali tofauti, ingine mbele na katikati . Wanaambiwa kwamba wanafaa kununua dawa hilo yenye inaitwa suna.

Msichana ambaye ameketi na wengine wawili wamesimama. Mmoja anacheka, akibeba kitambaa ya hedhi. Haogopi kabisa. Amefunika kichwa chake kama waislamu.

Kuna dawa moja na shindano, zote zimewekwa mezani, yenye imepkwa rangi nyeusi. wanatumia shindano ili kutoa dawa kwenye hilo chupa.

Daktari huyo anafunza ugonjwa wake jinsi atakavyotumia hizo vitu kwa maisha yake ya kila siku. Amevaa vazi la kila kazi na amesimama. Kando kuna kabati na kiti nyeupe.

Hapa ni sokoni na moto ilichoma vitu hapa kama nyumba. Watu wameshngaa kwa ajali lile lenye limefanyika na wamejitokelezea kwa wingi ili kukuja kuona.

Daktari hawa wawili wasichana ni warembo na wanasaidiana ili kuweza kutibu mgonjwa ambayo anaumwa na amelalishwa kuangalia juu. Wanaangalia kwenye shida iko. Kuna kabati ambayo imejengwa kwenye ukuta.

Dawa hizi zimeekwa kwenye meza na zote zinafanana. Ni za kienyeji na zinaitwa Zefania. Wameziweka kwenye chupa yenye ni nyeupe na hawajazitumia.

Kuna madaktari wawili hapa na wanasaidiana kutibu mgonjwa mmoja mwenye amelazwa akiangalia juu. Ana shida ya mdomo na meno. Amepanua mmoja akimulika ndio waone vizuri. Hapo kando kuna vifaa vya kazi.

Mvua imenyesha hapa na kuharibu vitu mingi kando ya barabara. Kuni na miti mikubwa zimeanguka. Watu wamejaa hapa kutazama kile ambacho kimefanyika.

Mtu huyo amebeba dawa tatu mkononi. Ameambiwa na daktari jinsi atakavyozitumia. Moja imefungwa kabisa na wameweka karatasi juu. Ya katikati iko kwenye chupa nyeupe.

Wanauza maji kwenye hili duka na wameeeka tenki nyeusi juu. Mama huyu amekuja kuchota zake na amepanga foleni. Zingine zikijaa, hii ni mali ya serikali.

Daktari huyu mmama mwenye ni msichana anapita akibeba barakoa na yeye pia amevaa mdomoni. Nyuma yake kuna watu ambayo wanapita, mmoja mmama na mwingine kijana.

Watoto hawa ni wachanga bado na ni watatu. Wamekuja kuchota maji kwenye mtaro, wamebeba vibuyu mbili. Hapo kando kuna vitu chafu ambazo zimemwagwa na pia zinaweza leta maugonjwa.

Kuna dawa tatu hapa tofauti. Ya katikati ni nyeupe na zingine kando siyo. Zinatumika kutibu wagonjwa na zinafanana venye zinafanya kazi kwa sababu zinaitwa jina moja Calcium.

Dawa hili linaitwa yellow fever na iko kwa chupa ndogo ya glezi na imefunikwa na kifuniko ya chuma, Daktari huyu amefunika mkono na glovu yenye ni rangi ya manchano na pia ako na sindano.

Daktari huyu mbaba mwenye amenyoa kichwa yake kipara na amevaa nguo nyeupe na glovu anataka kuingiza vifaa vyake kwa kazi kwenye mdomo wa mama huyo mwenye amevaa miwani machoni.

Kuna dawa paketi tatu kwa meza. Ingine imetolewa na sindano ya kuipima iko. Hapo chini ina rangi nyeupe. Wanaitumia kutibu magonjwa tofauti sana.

Hapa ni shuleni na kuna walimu wawili ambayo wamesimama karibu na choo ambazo watu huja kujisaidia. Wanaongea na mwingine anamueleza kutumia mikono.

Daktari huyo ashamdunga mgonjwa sindano na anapanguza na pampa nyeupe. Hapo kando, kuna wamama ambayo wamepiga foleni. Mmoja wao amejifunika na leso, na kuna nyumba hapo pia.

Watu kwenye kijiji hii wamekuja kufunzwa na watu wa afya. Jinsi watakavyo, fanya bidii ili wasipate na magonjwa tofauti. Wako kwa makini na wameketi chini kwa viti.

Daktari huyo mbaba amesimama akidunga mgonjwa sindano mkononi. Amevaa barakoa na vazi lake rasmi ya kazi. Wamekaa kwenye hakuna jua kwa sababu ya hiyo nyumba yenye imejengwa.

Hapa ni hospitalini na ametengeneza mlango, yenye amepaka rangi ya manjano hapo nyuma. Daktari huyo anadunga mtoto mdogo sindano, mwenye amebebwa na mamake, mwenye amevaa barakoa. Hapo kando kuna makaratasi imeekwa kwenye ukuta.

Wamama hawa wawili wako na barakoa mdomoni. Wanachota maji chafu yenye imeletwa na mvua ili watoto wasipatwe na maugonjwa ya uchafu kama cholera na typhoid . Wamevaa nguo tofauti. Mwingine long'i na rinda.

Mtu huyu ametoka kwenye choo na hapo nje ananawa mikono kwenye hiyo mashine ya sabuni. Hapo nyuma yake kuna nyumba ambazo zimejengwa. Kwenye ukuta wameandika vitu kadhaa.

Mkulima huyu mwenye ni kijana anaeka dawa kwenye mgongo wake, kwa kutumia chupa yenye ni nyeupe. Anazimwagia ndio zisiweze, kushikwa na madudu na magonjwa tofauti.

Madaktari hawa ni watatu kwa jumla. Mmoja ni msichana mwingine ni wavulana. Wote wamevaa nguo ya hospitalini. Wameweka kofia kichwani na wanahudumia mgonjwa mwenye amelala.